Soko hili ikiwa inausa badhii ya matunda ya shamba pale kuna mama mmoja amekaa mbele ya hizo matunda huenda hiyo ni kipanda yake ambayo vitu zake sake za soko ili aweze akausa.

Wanaume wawili, mmoja amevaa suti alafu kuna mke mmoja, ueda hio ni familia alafu wako katikati la magari. Hueda hii familia ya mwanamke na mwanaume wamekuja kununua gari kwa maana wangeitaka.

Magari haya ikiwa ni rangi tofauti tofauti kuna moja ni nyeusi ambayo imesimama alafu kando yake ni nyeupe. Alafu pale tena kuna lori magari haya ikiwa imeegeshwa hapa kwa nyasi.

Familia hii kuna mwanaume moja, mama na mtoto. Wote wakiwa wamekumbatiana, alafu mbele yao kuna computor , wao wote wame piga picha kama wamegumpatiana kama familia moja.

Mali tofauti tofauti zikiwa zimepangwa vizuri kwa laini inayovutia huenda hapa ni duka ama kibanda ambapo muuzaji ameleta bidhaa zake ili aweze kuuza pale kuna mama mmoja ambaye ameketi kwenye kiti.

Duka moja imefunguliwa ambapo ndani kuna mwanaume mmoja. Huenda ameenda pale ili aweze kainunua. Kando yake kuna baiskeli yake moja ambayo ameweka pale. Alafu tena kuna pikipiki ambayo kuna mwanaume mmoja ameikalia hiyo pikipiki.

Hizi ni gari ya rangi tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwa laini wamepanga laini ili waweze kuuza ili mwuzaji ambaye anapendzwa na lolote aweze akaichukua.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe, akiwa pale anamwaga maziwa akieka plastiki kikombe yake. Kando kuna chupa ama kuna vikombe kadhaa ya rangi tofauti tofauti.

Gari hili kwa rangi yake manjano ikiwa katikati la nyumba. Hii gari moja ambayo imewekwa pale kwa jumba hii kubwa iliyo ya. Pale nyuma tena nje kuna gari ya rangi yake nyeusi ikiwa imesimama kipekee.

Hili ni duka ambalo haswa hupatikana pale kwa soko. Duka hili ni kubwa ambalo kama unahitaji mahitaji yoyote kama unataka kuitumia kwa nyumba unaenda pale unanunua. Hapa kuna msichana pale, amesimama pale akingoja kuhudumiwa.

Maandishi haya ni maandishi ambayo ingetaka mtu yeyote kununua nyumba hilo anaweza kuisoma ama vitu ambavyo mtu anaifaa. Kwa picha inaonyesha nyumba ambayo imefungwa na kofia ya rangi nyekundu.

Soko hili kumenyesha, maanake kuna maji pale, alafu kuna wamama ambao wamekuja na vifaa vyao vya soko. Kuna watu wamejaa kwa wingi na wamekuja ili waweze kununua hizo.

Hapa ni soko, ambako kuna wakulima wamekuja na matunda zao tofautitofauti , alafunpale wauzaji wamekaa pale, kuna vitunguu, kuna nyanya, kuna mwanaume mmoja anaweza kuwa amekaa katika kiti akingoja muuzaji akuje.

Simu hii ikiwa na simu rekodi. Hapa kuna mwanamume mmoja ambaye amepaka mkono yake rangi ya nyekundu, akiwa ameshika hiyo mashine ambayo imeandikwa pale mbele Pesapal . Hii mashine iko na rangi yake nyeupe.

Wanaume wawili wote wakiwa wamesalimiana mwingine ambaye amevaa suti lake akimpatia kifunguo huyo mwingine kando yake kuna gari ya rangi nyeupe huenda huyu amenunua hiyo gari.

Soko ambalo wanauza vitu vifaa khadi tofauti tofauti ...

Hapa ni soko ambapo watu wamekuja kwa wingi, kuna wauzaji ambao wamekuja na mali zao bidhaa tofauti. Pale kuna watu wengi ambao wamekuja ili waweze kuinunua vitu ambazo wange hitaji .

Magari ya rangi moja yao nyeupe ikiwa pale imepagwa kwa laini moja inayovutia huwenda hayo magari, ikiwa soko wakitaka kuuza.

Duka hili ni duka ambalo inauza maziwa pale kuna mama mmoja ambaye ameketi kama ameshika mashini moja hii ni duka ambako imewekwa maziwa ukitaka maziwa unaenda unapimiwa maziwa kulingana na pesa ambayo umepeana.

Hapa ni orodha ambayo inaonyesha wakati huenda mtu angetaka kununua gari hilo, gari hili ni rangi yake nyeupe ambapo hii gari imeandikwa maandishi ama vitu ambavyo unafaa kufuata wakati unaitaka kununua hiyo gari.

Hapa ni duka la viatu, mwenyewe ameweka duka ameeka viatu pale, ili akaziuze, ameipanga vizuri ama ameweka kwa laini ili aziuze hizo viatu zake, ama muhiji mwenye atakitaka kupendeza achukua kile kimempendeza.

Gari hili moja kwa rangi yake nyeusi ikiwa imesimama pale katikati ya nyasi. Pale kando yake kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama nyuma ya hiyo gari.

Hii ni noti ya elfu moja, hii picha imetuonyesha mbele ya noti na nyuma yake, hii ni noti ya kizee ambayo bado ilikuwa inatumika na mtu yeyote ama mtu yeyote anaishi katika hii Kenya kununua mali.

Manguo ambayo imefungwa. Hizi ni nguo ambazo zimefungwa na kamba yake nyeusi. Zikiwa ziko tayari kupelekwa pale soko ili ziweze kuuza. Pale kando kuna mama mmoja amesimama.

Gari moja kwa rangi yake nyeusi ikiwa imesimama katikati ya nyasi. Kando yake kuna mwanaume mmoja akiwa amesima nyuma ya hiyo gari huenda mwenyeji ametoka ili akuje akachukue baadaye.

Kibanda hii wameweka samaki ,kunaweza kuwa muuzaji amechemsha samaki hawa alafu akazipanga kwa laini akiwa yuko tayari kuuza. Pale kando yake kuna watu wameketi alafu kuna mwenyewe tunamwona anauza ,amekaa pale kwa sahani iliyo na mafuta.

Noti hizi za 1000. Zikiwa ni noti tano. Zikiwa zimewekwa pale kwa meza kwa rangi yake nyekundu. Hizi noti haswa hutumika pale nyumbani ama katika nchi yake Kenya.

Hapa ni sokoni ambapo watu ama watu wakulima wamekuja na vifaa vyao ili waweze kuuza. Pale kuna wakina mama ambao wameketi pale mbele ya vitu zao ili waweze kuuza. Pale kuna mama mmoja Mwislamu ambaye amevaa kauni lake.

Hapa ni kwa soko, soko hili ambalo kuna mazao mengi ama mkulima ametoka ameweka vitu zake pale ili aweze akuuza ama muuzaji ama anayetaka kitu aweze kuchukua kile kilichmpendeza.

Chumba moja ambayo mlango imefunguliwa, kando ya hii chumba mlango kuna maandishi, halafu pale ndani kunayo mashini, hapa imeandikwa vitu kadhaa ,maandishi mbalimbali.

Hapa ni rekodi mbaye inaonyesha jinsi pesa inavyotumika. Hapa naona kuna elfu tisa tisini na nane, alafu pale inakuonyesha orodha jinsi unavyo tumia pesa yako.

Hii ni orodha ambayo inatuonyesha jinsi pikipiki inavyofanya kazi, pale kwa picha kuna baba na mama mmoja, mama mmoja akiwa anabebwa kwa pikipiki akisafiri.

Maandishi haya inaonyesha jinsi ama orodha ambaye mtu anafaa kufuatilia ambapo anataka kuinunua nyumba, pale kuna nyumba ambayo imependezwa ikiwa iko tayari kuuzwa, wameweka vitu ambazo hiyo nyumba iko nazo wakati mtu yeyote anafaa kuinunua.

Hii ni rekodi ambayo mtu anahitajika unapotaka kununua pikipiki inakuonyesha orodha zote ama njia zote ambazo unafaa kufuatilia ukiwa umependezwa na hii pikipiki umepewa nambari ambayo unafaa kuwapigia.

Gari hili moja kwa rangi yake nyeupe ikiwa limesimama katikati ya barabara, kando yake kuna mti moja refu, kwa rangi yake nyeupe na alafu tena pale kuna gari linaloenda kwa rangi yake nyeupe.

Pesa hizi kuna pesa kumi na kuna pesa ishirini. Hizi ni pesa ambazo hasa watu wa Jamhuri ya Kenya hutumia kununua vifaa. Hizi ni pesa ambazo kila mtu Kenya anafaa kuwa nazo ili aweze kutumia.

Magari haya wakiwa kwa gari tofauti tofauti zimepangwa pale. Labda pale kuna wanaume wa matatu wamesimama. Huenda wenyeji wa hii gari wamekuja wakaweka magari zao pale.

Hapa ni soko ambayo wakulima wamekuja na bidhaa zao ili waweze kuuza. Wameipanga vizuri ili muuzaji aweze akaiona vizuri.

Hizi ni noti, noti za pesa pale kuna mia mbili alfu kuna hamsini na mia moja huyu ameashika hizi manoti ambazo ametoa pale kwa kaunta ,hizi huwa zinatumiwa kununua bidhaa ama mali.

Hii picha ni ya soko, watu wengi kadhaa wenye tofauti tofauti wamekuja kwenye hii soko. Wakulima pia nao wamekuja na bidhaa zao ili wakaziuze.

Gari moja ambayo imesimama pale kwa rangi yake nyeupe. Ikiwa mlango yake imefunguliwa. Mbele ya hii gari ambalo mlango wake imefunguliwa kuna gari lingine. Alafu kando ya kuna chupa kubwa ambayo taa imewakwa.

Magari tatu ya rangi tofauti tofauti, ikiwa imewekwa pale uenda ni za kuuza, alafu pale kuna maandishi ambayo mtu anafaa kusoma kabla anunuwe gari haya.

Kwa kona kuna vitu ama vifaa ambavyo inauzwa, ni ya rangi tofauti tofaitu, haswa watu hawo wanatengeza nyumbali iliwaweze wakauze. Wameweka kwa laini, wamepanga iliaweze kuvutia kwa mnunuaji.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa amesimama mbele ya mashine huenda hii mashine ni ya maziwa. Pale anapima maziwa ambayo yeye angehitaji.

Hizi ni noti za elfu moja. Noti hizi za elfu moja ni mpya manake wamebadilisha za kitambo. Hizi ni pesa ambazo kila mtu, ama kila mjamii, ama kila citizen ambaye ako katika nchi la Kenya anafaa kuitumia.

Gari moja kwa rangi yake nyeupe ikiwa imesimama katikati ya barabara. Pale kando ya barabara kuna maua inayovutia ambayo imekatwa kwa laini.

Hapa ni mbele ya ofisi au mbele ya duka. Duka hili haswa huwa unatumia ama hutumika kununua vifaa unavyokuwa unahitaji katika chumba. Tena inatumiwa kutoa pesa ama kutumana pesa zako pale duka.

Hili ni gari nyeusi gari hili bado ni mpya liko katika soko, inacho nunuliwa gari hili ni soko lilotengenezwa nchi ama imetoka katika inchi nyingine.

Maandishi haya ni ambavyo imeandikwa pale ili mtu ambaye angetamani kununua nyumba aweze kuisoma. Pale kuna nyumba ambayo imeipendeza halafu kando kuna mwanaume akiwa labda yeye anauza hiyo nyumba.

Hapa ni duka ambapo kuna maandishi mingi kadhaa ambayo imeandikwa pale, halafu pale ndani kuna vifaa ambayo ameipanga Kwa laini huenda ni vitu ambazo ukitaka unaenda kununua pale.

Msichana moja mjamzito ambaye amevaa nguo au kofia nyekundu akiwa pale amesimama , alafu pale kuna maandishi ambaye mtu ufautilia anapoenda hospitali

Hapa kuna magari mingi ya (colour) tofauti tofauti zote zikiwa zimepagwa kwa laini mzuri. Hizi huwenda zinauzwa ziko kwa soko tayari kuuzwa.

Ni nguo kwa rangi tofauti. Ikiwa pale imepangwa ili kuvutia. Pale muuzaji amepanga manguo hizo kwa sanduku ili muuzaji aweze kuchukua kile ambacho kimempendeza.

Hapa ni soko ambapo viatu tofauti tofauti na viatu kadhaa ikiwa imepangwa vizuri kwa laini, pale kuna mama mmoja ambaye anaondoka, muuzaji amepanga viatu hizo vizuri.

Noti mbili, kuna noti elfu moja na kuna noti hamsini ikiwa imewekwa pale kwa meza. Hizi ni pesa ambazo kila mtu ama kila mtu ambaye anaishi katika jamuhuri ya kenya anaitumia.

Kuna lori hii ama gari hii ambayo inabeba magari, inabeba magari ya rangi yake moja nyeusi. Mbele yake kuna lori inapita pale na rangi yake nyeupe wakiwa katika barabara.

Hizi ni vifaa ama matunda kutoka shamba, mwenyeji amezipanga vizuri pale chini ili ambaye angeweza kununua aweze kununua au aweze kuona kile ambacho kinampendeza ili aweze kununua.

Hapa ni soko la viatu, mwenyeji amepanga viatu zake kwa laini ama iliyo vutia ili muuzaji aone kile kimependeza. Amepanga viatu zake pale chini kibanda katika soko ikiwa tayari kuuza izo mali zake.

Hapa ni duka la viatu, duka ambalo imepanga viatu zake kwa utaratibu. Duka hii kuna viatu ya rangi tofauti tofauti zikiwa tayari kuvaliwa ama ambaye anataka kuinunua aweze akabeba ile ambayo imempendeza.

Hapa ni soko ambapo watu wengi wamekuja, ueda wakulima wameleta vitu za afya zilizotoka kwa shamba ili wakuje wauze. Tena kuna wauzaji ambao wamekuja ili waweze kuuza kununua hicho ambacho walikuwa wanaitaji.

Hii ni noti ya pesa ya Kenya mbele kuna elfu moja alafu katikati ni noti ya mia tano, alafu pale mwisho ni noti ya mia moja hizi noti hutumika kununua bidhaa ama mali.

Hii mandizi ama ndizi ambazo zimeiva na mkulima amezikata ila akichukua soko ama kibanda ama duka ili akauze ama pia anaweza chukua ndizi akakule kama chakula.

Magari mbili kwa rangi yake nyeupe alafu katikati kuna ya rangi nyeusi. Hizi magari yote ikiwa imesimama pale katikati la chumba ili kubwa ambalo imewaka taa.

Viatu wa rangi tofauti tofauti ikiwa pale imeekwa ama imepangwa kwa laini inayovutia. Pale ueda muuzaji ameeka pale katika kibanda lake la soko ili aweze akauze.

Magari haya kwa rangi tofauti ikiwemo katika kiwanja, pale kuna watu ambao wako pale huenda kuna mkutano wenye watu wa magari, wameweka magari haya ili waweze kuenda kuhudhuria hiyo...

Kuna watu watatu. Kuna mwislamu moja ambaye amevaa gauni lake kichwa akiwa pale katikati. Kando yake tena kuna watu, wakiwepo pale katika hapo ofisini. Pale ndani kuna wafanyikazi huenda wameenda kutoa pesa ama kuweka pesa zao katika ATM.

Hizi ni pesa za Jamuhuri ya Kenya ikiwepo noti za mia moja zikiwa mingi pamoja ama mwenyewe amezieka pale akiwa tayari kuipeleka kuitumia pale sokoni.

Haya ni maandishi. Pale kuna pikipiki ambayo kwa rangi yake nyeusi imeanguka. Imeanguka juu katikati ya barabara. Hapa inatuonyesha jinsi ama inambia wabiria ama wanyepiki jinsi wanavyofanya ili kuibuka ajali kama hiyo.

Magari ya rangi tofauti zikiwemo pale kwa chumba, huenda hapa ni mahali ambapo magari hua inaletwa hapa ili waweze kuuza. Pale kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo lake nyekundu akipita pale katikati ya magari hayo.

Noti ya pesa elfu moja. Moja ikiwa noti moja amekunja kwa mkono, Huyu anaweza kuwa ni mtu ambaye amekunja hii noti anaeza taka tuenda kutumia kununua vifaa vyake

Magari haya ikiwa kwa rangi tofauti, sikuwemo pale kiwanja. Huenda wenyewe wametoka ili kuwinda kuhudhuria mkutano ama inaweza kuwa ni ya soko wakiziuza haya makari.

Hapa ni katikati la soko ambapo watu wameanika manguo zao kwa kibanda. Kwa hii kibanda ameweka manguo zake ama mali zake ili muujazi ambaye angependezwa aweze kuchukua katikati kuna kijana anapita akiwa ameangalia hizo manguo.

Mwanaume huyu ambaye amevaa nguo lake ama suti lake nyeusi, akiwa amesimama kando ya gari nyeusi ,huenda ametoka kununua hii gari ama amependezwa na hii gari.

Hizi ni noti za pesa ni noti za pesa elfu moja pesa ambayo imetoka imetolewa na serekali kuu ya kenya mwanaume pia akiwa ameshika hizo pesa anataka kuivunja.

Hapa ni kwa soko, Soko hili ambao wameeka matunda ama ya shamba wake hao wametandika kwa vibande vyao, Nyuma yake kuna mama akiwa amekaa pale huenda anangoja muuzaji aweze kuja ili aweze kumwuzia mali zake.

Mwenye simu amefungua pale kwa roda ya pesa. Hapa kwa mahali pa pesa ni mahali ambapo unataka kutuma na pesa zako ama unataka kutoa pesa zako ama uende umenunua kitu na ungetaka kulipa naye kutumia simu yako.

Lori hili kwa rangi nyekundu ikiwa inabeba gari yake nyuma hii inaweza kuwa hii gari uenda ni kutengeneza ama inatoka nchi ingine, pale sokoni kwa magari hili aweze kuuza.

Wanaume hawa wawili, mmoja amevaa suti ,mwingine amevaa shati lake nyeupe, huenda huyu amevaa suti anamwelezea jinsi ambavyo hii gari nyekundu inafaa kutumika maanake anataka kununua.

Magari ya rangi tofauti ikweko pale. Zimekwapo pale. Huenda hizo magari ni za watu ama ni za abiria. Wenyewe wanaweza kuwa wamekaa pale ama wametoka wakaelekea kuelekea mkutano.

Hapa ni chumba ambapo kuna mwanaume mmoja amesimama katikati ya chumba ambayo pale tu imeandikwa Darren Mary. Huenda huyu ndio mfanyakazi hapo. Alafu kisha duka ingine pale imefunguliwa. Hii hapa ingine imefunguliwa.